Daktari anaonekana akimpea mtoto chanjo ambayo hutumiwa kupewa kwa mdomo kando yake anaonekana mama ya mtoto ambaye anamuangalia na daktari ambaye anamsaidia daktari mwenzake.

Daktari aonekana aliyevalia kanzu jeupe anaonekana kashika sindano kumchanja mtoto aliyeshikwa na mamake kwa mkono mmoja.

Watu waonekana waki karibia kwenye wingu la moshi ambao uliotokana na gari mbili kugongana na kuibua moto. Kando yake kunaonekana kuna posti la stima.

Daktari wawili waonekana wakimhudumia mgonjwa mmoja aliyeugua meno. Wanaonekana wakimuweka vifaa kadhaa ili kutengeneza meno yake. Nyuma yao kunaonekana kuna vifaa vinavyotumika kuchunguza meno kwa umbali.

Wanaseremala waonekana kwenda kuangalia majengo yaliyobomoka kutokana na ajali iliyofanyika. Pia wanaonekana wamevalia ma helmet na makoti ili kujikinga na adhari yoyote.

Daktari wa vifaa vya shamba anaonekana kufunua chupa, iliyo na dawa tayari kuunganisha na lingine ili iende ikatumiwe.

Daktari anaonekana akimdunga mgonjwa dawa kwenye mkono. Mama huyu anaonekana kavaa barakoa na kufunga macho kuonyeshana kuna uchungu anaousikia. Kando yake kuna boksi liliyoandikwa, "Kemsa" ambalo linatumika kuweka madawa.

Hivi ni viboxi vinavyotumika kueka dawa mbalimbali za magonjwa, vimeekelewa kwenye kijibao cheupe kilichochongwa kwa mizani tofauti.